Tangazo la benki ya "EQUITY" linaloonyesha uhuru wa kufanya miamala kwa simu inaakisi mabadiliko ya huduma za kibenki; mfumo huu wa kidigitali hurahisisha upatikanaji wa huduma za kifedha kuongeza usalama wa taarifa za mteja na huwezesha usimamizi wa fedha kwa urahisi popote, na wakati wowote.

Skrini ya kuingia kwenye programu ya benki ya "Standards Chartered" kuonyesha sura ya huduma za kisasa. Mchakato huu wa kidigitali hurahisisha ufikiaji wa akaunti, ufunguaji wa akaunti mpya na usimamaizi wa fedha kwa kutumia simu janja, hivo kuongeza urahisi, usalama na upatikanaji wa huduma za kibenki kwa wateja kwa kisasa.

Mwanamke mmoja amesimama kwenye kaunta ya mbao ndani ya baa, akishikilia glasi ya kinywaji. Nyuma yake kuna rafu zilizojaa chupa za vileo. Mandhari ya ndani ina sakafu ya mbao na taa za kupendeza zikionyesha mazingira ya starehe.

Magari mapya ya "hyundai" yamepangwa kwa mpangilio ndani ya jengo la kisasa la uuzaji kuonyesha sura ya biashara ya uuzaji wa magari. Mchakato huu huhusisha maonyesho ya magari kwa wateja, huduma za ushauri na wanunuzi au uratibu wa mikataba ya kifedha ili kurahisisha upatikanaji wa magari bora katika soko la kisasa.

Magari matatu aina ya toyota prius ya mipango kwa mstari kwenye eneo la maegesho kuonyesha sehemu ya orodha ya magari yanayoyouzwa maduka ya magari, kutumia mpangilio huu ili kuvutia wateja kuonyesha hali nzuri ya magari na kurahisisha mchakato wa kuchagua gari linalofaa kwa mahitaji ya mteja.

Jengo la kisasa lenye nembo ya kampuni ya Hyundai linawakilisha kituo rasmi cha uuzaji wa huduma za magari eneo ambalo wateja hupata magari mapya, magari yaliyotumika, ushauri wa kitaalamu na huduma za baada ya mauzo kwa viwango vya kimataifa.

Kwenye jumba la maonyesho ya magari, gari la toyota lenye viti vya ngozi na dashibodi ya kisasa limeegeshwa mbele ya skrini ya kidigitali, huku magari mengine yakionekana nyuma ya vioo vya jumba hilo, hali inayoonyesha mazingira ya wauzaji wa magari wanaotoa huduma za kitaalamu tekinolojia ya kisasa na chaguo mbalimbali kwa wateja wanaotafuta magari mapya au yaliyotumika.

Kwenye duka la Solai, wateja hununua maziwa yaliyopashwa moto na kuchanganya vizuri kupitia mashine ya ATM ya maziwa, huku trei za mayai na mitungi ya kuhifadhia zikiwa pembeni, hali inayoonyesha upatikanaji wa bidhaa za kila siku kwa njia rahisi na ya kisasa.

Kwenye duka la bidhaa za maziwa linaloitwa "Ken product limited", bango kubwa lenye picha ya ng’ombe limewekwa juu ya lango huku mteja akiwa amesimama mbele ya kaunta yenye vizuwizi vya chuma akizungumza na muuzaji aliendani. Hali hii inaonesha usambazaji wa maziwa na bidhaa zake kwa njia ya kitaalamu na salama na inayowavutia wateja wa maeneo ya mijini.

Duka dogo limepambwa kwa mabango ya huduma mbalimbali, likiwa na matangazo ya maziwa yaliyopakiwa tayari kunywewa na bidhaa nyingine za maziwa, ndani ya duka mtu mmoja anaonekana akihudumiwa, huku alama za "M-Pesa, Equity" benki, na "familia benki", zikionyesha upatikanaji wa huduma za kifedha, sambamba na bidhaa za maziwa.

Watu watatu, wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma kwenye mashine ya kutoa maziwa yenye picha ya ng'ombe, mashine hiyo ina maandishi yanayo kumbusha kuhifadhi maziwa kwenye jokofu, ukutani kuna vyeti na kuna rafu ikionyesha duka maalumu la bidhaa za maziwa lenye teknolojia ya kisasa.

Duka la "MOUNT KENYA MILK DEPOT" limepambwa kwa rangi za bluu na nyeupe likiwa na mabango ya matangazo ya maziwa, mtindi na vinywaji vingine vya maziwa, milango ya duka ipo wazi ikonyesha rafu zilizojaa bidhaa za maziwa na mazingira yanasisitiza upatikanaji wa bidhaa safi kwa wateja wa kila siku.

Duka kubwa la thamani linaonyesha uteuzi mpana sofa, viti na meza zilizopangwa kwa mitindo ya kisasa, wateja hupata nafasi ya kuchagua bidhaa kulingana na ladha bajeti na mahitaji ya mapambo ya nyumba huku akipata ushauri wa kitaalamu kutoka kwa wauzaji waliobobea.

Seti ya meza ya chakula yenye kioo kwa juu na viti sita vya mbao vilivyotengenezwa kwa muundo wa kisasa, unaonyesha ubora wa bidhaa zinazouzwa na maduka ya samani. Mpangilio wa maonyesho ndani ya jumba la biashara huwezesha wateja kuona kwa macho muundo imara na mvuto wa samani kabla ya kununua.

Mwanaume mmoja ameketi kwa utulivu juu ya sofa kubwa lenye muundo wa kuvutia akiwa amevaa fulana nyeupe, mtazamo wake ni wa kutafakari kana kwamba anapima ubora wa samani hiyo, sofa hiyo yenye mito ya kuvutia na kitambaa chenye rangi ya dhahabu imewekwa nje ya duka ikiwa ni kivutio kwa wateja wanao tafuta samani za kisasa zenye mvuto wa kipekee.

Kwenye duka la samani lililopangwa kwa ustadi sofa, viti na kabati vya kisasa vimewekwa kwa mpangilio wa kuvutia. Chini ya mwangaza wa taa angavu huku mapambo ya baluni yakining’ining’inia kutoka juu, hali inayoonyesha mazingira ya kibiashara yanayolenga kuvutia wateja kwa ubora wa bidhaa, usafi wa sakafu na huduma ya kitaalamu ya wauzaji wa samani.

Wauzaji wa samani wawili wamesimama kwenye karakana ya wazi wakishughulika na mbao kwa kutumia vifaa vya mkono mmoja wao aliyevaa shati ya bluu anatumia mashine ya kusawazisha uso wa mbao, huku mwenzake aliyevaa kofia ya bluu na shati jekundu akichunga sehemu ya mbao kwa uangalifu, karakana hiyo iko mbele ya jengo la manjano lenye dirisha la chumba likionyesha shughuli ya utengenezaji wa samani kwa ustadi wa utamaduni.

Meza ya chakula ambayo imepambwa kwa sahani glasi za divai kikabu cha mkate na mishumaa ikizungukwa na viti sita vinavyolingana. Mandhari hii ya ndani inaonyesha bidhaa za muuzaji wa samani zinazolenga wateja wanaotafuta muundo ya kifahari na mazingira ya kupendeza nyumbani.

Sofa zenye muundo wa kifahari zimewekwa ndani ya ghala la samani, ikiwa imezungukwa na viti na meza za kisasa zenye rangi mbalimbali. Mpangilio huu unalenga kuvutia wateja wanaotafuta mitindo tofauti ya samani zenye ubora wa juu.

Fundi wa uselemala anakatakata kipande cha mbao juu ya benchi la kazi lililojaa vifaa na vipande vingine vya mbao, akionyesha ustadi wa mikono katika utengenezaji wa samani, jengo la nje linaongeza mvuto wa eneo la kazi, likionyesha ubunifu na rasilimali zinazotumika kwa uangalifu.

Wauzaji wa samahani wawili wapo ndani ya karakana ya useremala mmoja akitumia mashine ya kusawazisha uso ambao iliyowekwa kwenye kifaa cha kukamata, mbao hiyo imefungwa vizuri kwenye kifaa hicho ikionyesha hatua ya maandalizi ya kutengeneza samani vifaa vya kazi na vipande vya mbao vimepangwa nyuma yao kukionyesha mazingira ya kazi ya mikono yenye ujuzi wa hali ya juu.

Jengo la fanicha palasi limeonesha mlango wa vioo unaoelekea sehemu ya ndani iliojaa samani mbalimbali kama sofa, meza, viti na rafu, bango kubwa lenye maandishi meupe juu ya msingi mweusi na taji jekundu juu yake linatangaza chapa la duka hilo likisisitiza hadhi na ubora wa bidhaa zinazouzwa.

Madhari, yenye mapambo ya kisasa, bustani iliyopambwa vizuri, na mapokezi ya wageni huwakilisha sekta ya hoteli. Wamiliki huwekeza katika huduma bora, usafi wa mazingira, na mafunzo ya wahudumu ili kuvutia wageni wa ndani na nje kwa ajili ya mapumziko, mikutano, au utalii.

Mgeni amesimama kwenye kaunta ya mapokezi ya hoteli, akizungumza na mhudumu aliyevalia sare nyekundu. Kaunta hiyo ina maua na mmea pembeni, sakafu ya marumaru na paneli za mbao, ikionyesha mazingira safi na ya heshima.

Mgeni amesimama kwenye kaunta ya mapokezi ya hoteli, akizungumza na wahudumu wawili waliovalia sare. Kaunta hiyo imepambwa kwa rangi nyekundu na dhahabu, huku nyuma kukiwa na vyeti vilivyowekwa ukutani. Pembeni kuna sofa ya ngozi, ikionyesha mazingira ya kupokea wageni kwa heshima.

Mizigo ya mbogamboga na matunda safi yaliyopangwa kwenye meza ya kuuza sokoni, inaonyesha sura ya biashara ya masoko ya wazi; mchakato huo unajumuisha usambazaji wa mazao ya shambani moja kwa moja kwa walaji kukuza lishe bora na kipato cha wakulima, na pia kwa uendelevu wa uchumi wa ndani.

Kwenye soko la jumla lililojaa bidhaa za chakula kama mchele, maharage na dengu zilizohifadhiwa kwenye magunia makubwa yenye lebo na bei. Muuzaji na mteja wanabadilishana maelezo mbele ya kaunta. Huku rafu za nyuma zikiwa zimejaa vitambaa vya rangi mbalimbali hali inyoonyesha muingiliano wa biashara, mahitaji ya kila siku na usambazaji wa bidhaa kwa jamii.

Mbogamboga safi zimepangwa kwa ustadi kwenye vikapu na meza za mbao zikiwemo karoti, hoho, nyanya na vitunguu. Wauzaji wamesimama nyuma ya bidhaa zao wakiwa tayari kuhudumia wateja wanaopita katika vibanda vilivyofunikwa na mabati, rangi za mazao na harakati za watu zinaonyea uhai wa biashara ya chakula katika soko la jamii.

Sokoni wauzaji wamepanga bidhaa kama mikufu, nguo na mikoba chini ya hema la bluu. Wateja wanapita wakichagua bidhaa kwa makini wakionyesha uhai wa biashara na muingiliano wa kijamii katika mazingira ya wazi.

Mboga mboga kama; nyanya, karoti na vitunguu zimepangwa kwenye makreti ya mbao sokoni, muuzaji ameketi nyuma ya mizani akihudumia wateja. Mandhari hii inaonyesha shughuli nyingi na rangi za mazao safi.

Katika soko la kisasa lililojaa watu wateja wanazunguka kati ya vibanda vya nguo na bidhaa mbalimbali, huku midoli ikiwa imevalishwa mavazi ya kuvutia na sakafu ya matofali ikiongeza mvuto wa mazingira ya biashara yenye shamrashamra na mwingiliano manunuzi wa kila aina.

Kwenye duka la huduma za fedha za simu, bango la kijani lenye nembo ya "M-PESA" limewekwa juu ya mlango huku mteja akiwa anazungumza na mhudumu kupitia dirisha dogo. Pembeni kuna matangazo ya ofa maalumu pamoja na ndoo ya rangi, na nazi zilizopangwa chini. Hali inayoonesha upatikanaji wa huduma za kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu.

Simu ya nokia ikionyesha ujumbe wa "M PESA" unaothibitisha kutoa shilingi za kenya elfu nne na miatatu, kutoka kwa akaunti ya "EQUITY BANK" kupitia "ATM" ya "M PESA". Ujumbe huu unaonyesha tarehe, muda wa muamala na salio jipya la akaunti. Mandhari hii inaonyesha matumizi halisi ya huduma za pesa kwa njia ya simu katika maisha ya kila siku.

Kwenye jengo kubwa la maduka, wateja wanatembea katika ngazi na maduka ya vitabu, vifaa vya shule, na bidhaa nyingine, hali inayoonyesha ununuzi wa kisasa katika mazingira yenye mwangaza na mpangilio mzuri wa sakafu nyingi.

Duka la nguo linaonyesha safu ya makoti ya kiume, yaliyopangwa kwa rangi na mitindo tofauti. Rafu za mbao zimesheheni makoti ya bluu, kijivu, kahawia, manjano na yenye michoro ya mistari. Kila moja likining'inia kwa mpangilio wa kuvutia. Mpangilio huu unasisitiza ubora wa bidhaa na urahisi wa wateja kuchagua mavazi wanayoyahitaji.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa la mauzo sehemu ya duka la nguo, limeandaliwa mahususi kwa ajili ya wasichana wenye umri wa mwaka mmoja hadi saba. Nguo mbalimbali kama: fulana, kaptura, gauni zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu na henga. Pembezoni kuna alama ya vyumba vya kubadilishia nguo, ikionyesha sehemu ya kujaribia mavazi haya.

Ndani ya kona ya duka la kahawa mashine ya kisasa, imesimama tayali kwa kazi imezungukwa na vikombe na chupa za raza naa vifaa vingine vya huduma, rafu zimepangwa kwa ustadi zikiwa na bidhaa mbalimbali unaovutia macho mwanga wa ndani unatoa hali ya utulivu huku mazingira haya yakionesha sehemu ya ununuzi wa kisasa yenye mvuto wa kipekee.

Kwenye jengo la kisasa la ununuzi, duka la nguo la "town team" limepambwa kwa taa angavu na rafu zilizojaa mavazi aina mbalimbali, kama: jaketi, mashati na sweta. Huku mabango yapunguzo yakining'inia juu ya bidhaa. Hali inayoonyesha mazingira ya kuvutia kwa wateja wanaotafuta mitindo ya kisasa katika mazingira safi, iliyopangwa vizuri na yenye nafasi ya kutosha kwa matembezi ya mnunuzi.

Safu mbalimbali za bidhaa zinaonesha vyakula vilivyofungashwa katika mazingira ya kisasa ya ununuzi ambapo, wateja hupata bidhaa kama 'mayonnaise" ya 'm j' kwa urahisi mfumo wa usambazaji unaolenga upatikanaji wa haraka usafi na ubora wa bidhaa za matumizi ya kila siku.

Katika jengo la maduka ya kisasa wateja wanatembea katika rafu zilizopangwa vizuri, zikiwa na viatu vya aina mbalimbali kama vile raba, vaitu vya ofisini na viatu vya wazi, huku bango la punguzo la asilimia hamsini likiwa limewekwa juu ya rafu likiwavutia wanunuzi wanaotafuta bidhaa kwa bei nafuu.